Darasa la shule ya msingi lenye viti, meza, ubao, ramani pamoja na taa zenye mwanga. Huakisi mazingira ya kujifunzia yaliyoandaliwa kwa wanafunzi wa hatua za awali. Mpangilio wa samani na usafi wa chumba, unaonyesha utayari wa kutoa elimu bora, usalama wa watoto, na uwekezaji katika msingi wa maendeleo ya maarifa.

Jopo la wanafunzi wa elimu ya vyuo, wakiwa wamekusanyana pamoja, wakiwa na dhumumi ka kuelimishana, kuangalia na kufundishana juu ya mambo yanayohusu elimu ya chuo.